Mtu mzima anapokea chanjo kutoka kwa mtaalamu wa afya. Anayepokea chanjo amevaa barakoa ya samawati na nyeupe huku akishika mkono wake wa kushoto. Mtaalamu wa afya ambaye amevaa sare nyeupe na barakoa ya samawati, anaonekana akimpatia shindano kwenye bega la mtu huyo. Nyuma yao kuna begi la kuhifadhi vitu na mabango yasiyosomeka vizuri.

Mgonjwa aliye na majeraha miguu yote miwili amelala kitandani. Miguuni kuna bandeji nyeupe na kifaa chenye nondo zinazopita miguu kinachoonekana kuwa fizeta ya nje ambacho hutumika kutuliza mifupa iliyovunjika.

Madaktari watoto wa upasuaji wamevaa sare za upasuaji za kijani wanaonekana wakifanya upasuaji kwa mgonjwa aliyelazwa kwenye meza upasuaji, kuna vifaa vya matibabu vinavyoonekana nyuma yao ikiwa ni pamoja na mashini za kuwafutulia hali ya mgonjwa wataalamu hawa wamevaa barakoa na kofia za upasuaji ili kuhakikisha usafi na usalama wa mazingira ya upasuaji

Chumba cha upasuaji kina madaktari na wauguzi kadhaa waliokusanyika karibu na mgonjwa anayefanywa upasuaji. Wataalamu wote wamevalia mavazi maalumu ya upasuaji, barakoa na glovu na wengine wamevalia kofia za upasuaji. Mwanga mkali kutoka kwenye taa za upasuaji unaonekana ukielekezwa kwenye eneo la upasuaji.

Mobile clinic ya Beyond zero, inatoa huduma za afya kwa jamii. Kuna lori kubwa lililobadilishwa kuwa kliniki, lina bango kubwa lenye maandishi we beyond zero na mobile clinic pamoja na kauli mbiu inspiring action, empowering lives . Watu kadhaa, wamekaa kwenye viti mbele ya kliniki wakisubiri huduma. Mtaalamu wa afya ambaye amevaa koti jeupe amesimama kwenye ngazi la kuingia kliniki ile.

Mobile Clinic ya Beyond Zero inahudumia kundi la watu wengi walio subiri huduma za matibabu kutoka kwenye gari lao kubwa lenye nembo ya msalaba wa samawati. Ikiashiria juhudi za kupeleka huduma za afya maeneo mbalimbali vijijini yasiosifika kwa uraisi nchini Kenya.

Gari lililoegeshwa ni la kliniki ya simu. Limepakwa rangi nyeupe na ya samawati. Lina maandishi kama vile AMREF na lina alama ya serikali ya Kenya. Mwanamke mmoja amesimama, huku amevaa barakoa. Kuna udongo wa kahawia na miti ya rangi ya kijani nyuma ya gari hili.

Lori lenye maandishi ya rangi ya bluu na nyekundu limeandikwa beyond zero, ambalo ni la kliniki zinazopeleka matibabu mashinani ama kliniki ya kusongea tu. Tunamwuona mtu mmoja amevalia shati la jadi nyekundu akishuka kwenye ngazi za lori. Watu wengine wamesimama wima wakiwa wamevaa suti karibu na zulia nyekundu na kuna hema nyeupe juu ya eneo la tukio.

Mwanamke mweusi anatabasamu lake pana ana meno safi ambayo yanonekana wazi kutokana na tabasamu lake. Ngozi yake inaonekana yenye afya na laini. Picha inatoa hisia ya furaha, utulivu na afya njema.

Mwanaume mmoja anatabasamu kuonyesha meno meupe na safi. Tabasamu lake linafunua meno ya juu na ya chini. Pia ana ndevu nyembamba na masharubu. Ngozi yake inaonekana laini, na picha inatoa hisia ya afya nzuri ya meno na furaha.

Mwanamme anaye ashiria daktari wa meno amevaa koti jeupe na glovu za bluu akishika mswaki nyekundu na mfano wa meno. Mazingira yanaonekana kuwa kliniki ya meno. Daktari anaonekana kufanya kazi au akikieleza kitu kuhusu afya ya meno.

Barabara imejaa maji kutokana na mafuriko. Watu kadhaa wanatembea ndani ya maji hayo yakiwafika hadi magotini. Kuna mtu aliyevalia sare ya kuzima moto akiangalia mbele na karibu yake, kuna pikipiki ya magurudumu matatu iliyo na bendera ya Kenya ikijaribu kupita kwenye maji. Mandhari ya nyuma inaonyesha magari mengine na watu ikionyesha kuwa eneo hili lina shughuli nyingi licha ya mafuriko.

Watu kadhaa wako katika eneo lililopatwa na mafuriko. Maji yake ni ya kahawia ambayo yanaonekana kama matope. Mtu mmoja yuko mbele akiwa ameinama na kushikilia vijiti ilhali wengine wako nyuma. Kuna vifaa vya mbao na vitu vingine vya kulauka vimejaa kila mahali ikionyesha labda kuna uharibifu kutokana na mafuriko.

Watu wawili waliovalia mavazi kamili ya kujikinga dhidi ya kemikali na vimelea ya rangi ya manjano wamesukuma machela yenye mtu aliyelala. Anaonekana kufunikwa na blanketi nyeupe na hana nguo maalum za kujikinga. Watu hawa waliovaa mavazi ya kujikinga wanaonekana wakiwa na barakoa za gesi na glavu.

Maji mengi ya mafuriko yenye rangi ya kahawia, yamefunika ardhi. Yamezunguka jumba kubwa la mabati, na watu wawili wamesimama katika maji hayo. Mazingira yanaonekana kua magumu ,kwa sababu ya mafuriko haya.

Mwanaume mmoja amesimama katikati ya ardhi kavu yenye moto unaowaka kwa nguvu mbele yake. Amevaa jezi ya rangi ya mchanganyiko na anaonekana ameshikilia tawi la mti. Moto huo unatoa moshi mwingi unaoungua nyikani.

Gari aina ya Sedan ya Aura XC iliyopakwa rangi nyekundu na iliyo na miguu nyeusi, imeangukiwa na mti ulio na majani ya kijani. Kuna mwanaume mmoja aliye kando ya gari, aliyesimama na ana jezi nyeupe.

Chumba cha upasuaji kina watu watatu wawili wamesimama wakionekana kuwa madaktari wa upasuaji. Mmoja amelala akionekana kuwa mgonjwa. Kina pia taa za upasuaji na skrini inayoonyesha picha ya mgonjwa.

Seti kamili ya vifaa vya upasuaji ikiwemo makasi, folapu na bakuli ya chuma, vimepangwa kwa uangalifu kwenye kitambaa safi cha upasuaji cha kijani kibichi, na lembo ya circumcision set ndani ya tray kubwa ikidhibitisha madhumuni yake ya kimatibabu, ikionyesha utayari wa kufanyiwa utaratibu hospitalini.

Mtu mmoja anafanya kazi kwenye meza akishughulia hati mbalimbali. Amevaa jezi ya rangi nyeupe na anaonekana akiandika kwenye karatasi. Juu ya meza kuna fude ya manjano iliyoandikwa presume it to be register pamoja na karatasi zingine na kifaa ikiwa ni pamoja na kikolokoto na benchi ndogo lililo chini ya meza. Mazingira yanaonekena ofisi ya matibabu.

Vifaa vya matibabu kama vile sindano za plastiki za rangi nyeupe zilizowekwa kwenye sanduku la manjano pamoja na chupa za plastiki za maji au dawa za kunyunyuzia zilizowekwa karibu ,kuna sanduku nyeupe mtandao au vifaa vya matibabu chini ya meza mazingira yanaonekana ya ndani katika chumba cha matibabu au duka la dawa.

Tangazo kuhusu afya ya akili lina nembo ya think mental ya ujamaika na utepe wa kijani unaohusishwa na uhamasishaji wa afya ya akili. Kichwa cha tangazo ni jinsi ya kukabiliana na mawazo ya kujidhulu na neno self harm imeandikwa kwa rangi ya samawati na herufi kubwa. Chini ya kichwa hicho kuna tarehe na muda wa tukio. Imeongezwa pia mahali ambapo tukio hili litafanyika.

Kifurushi cha dawa inaitwa Panadol Extra kina rangi nyekundu na ya samawati. Juu ya kifurushi imeandikwa contains paracetamol na lebo ya gsk. Jina la dawa ni Panadol. Limeandikwa kwa herufi kubwa nyeupe na neno Extra liko chini yake kwa herufi nyeupe pia. Kifurushi kinaonkena kuwa na dawa hizo ni film-coated tablets, paracetamol 500mg , na caffeine 65mg .

Kichupa kidogo cha dawa. Kina kifuniko cha dhahabu na lebo iliyoandikwa Poxvax kwa herufi kubwa. Chini ya jina hili, kuna lebo ingine iliyoandikwa leivatudent freeze ride for pox vaccine . Ikionyesha kua ni chanjo ya kuku dhidi ya ugonjwa wa dui ya kuku.

Mwanamke mmoja amelazwa kitandani, akiwa amevalia barakoa na kitambaa jekundu. Ameshikilia katoto kachanga kifuani mwake. Muuguzi mmoja ameekelea mkono wake kwenye kichwa cha katoto. Kuna harama za KNH kuashiria hii ni hospitali ya Kenyatta National Hospital.

Watoto wawili, mvulana, na msichana waliovalia barakoa wanaosha mikono, kwenye kituo cha kunawia mikono cha kijani kibichi. Kituo hicho kinaonekana kuwa na bomba la maji, na sehemu ya kukusanyia maji machafu. Nyuma ya watoto hao, kuna watu wengine, na mandhari yake ni ya nje.

Msichana mmoja walika ya kijana ameketi katikati, akiwa amevaa fulana ya machungwa na sketi yenye maua. Anatabasamu na anaonekana akizungumza na kundi la watoto wa dogo walioketi chini mbele yake, wakimsikiza kwa makini, watoto hao wamevaa nguo mbalimbali. Nyuma yao kuna ukuta wa matofali ya udongo usio pakwa rangi na mlango wa mbao.

Mikono, kifua na kichwa cha mtoto mchanga aliyelala, vinaonekana. Ana nywele nyeusi na kwa bega lake la kushoto, ana jeraha yenye uvimbe. Ngozi ya mtoto inaonekana kuwa nyororo na inaleta hisia ya udogo na udhaifu wa mtoto mchanga.

Mwanamke anachukua maji kutoka kwenye bobo la maji lilipo karibu na duka la rangi ya samawati amevaa kinyago chekundu na barakoa ya uso, na anatumia simu yake huku akihifadhi maji kwenye mitungi ya manjano ,mtu mwingine anaonekana ndani ya duka amevaa barakoa ya uso pia.

Mtu ameketi chini kwenye nyasi akiwa ameshikilia mguu wake. Amevaa kiatu cha rangi ya chungwa na mkono wake umezunguka mguu wake. Nyasi za kijani ziko chini yake ukiashiria labda yuko nje katika bustani au uwanja.

Vifaa vya kujikinga kama vile kofia ngumu iliyo upande wa kushoto ambayo ina mashimo, vikinga magoti ambazo ziko upande wa chini na zina jozi mbili, vikinga viwiko ambazo ziko upande wa juu kulia. Vifaa hivyo hutumika kwa ajili ya usalama katika michezo.

Mwanaume mmoja ameinama na kushika goti lake kwa mikono yote miwili. Inaonekana kama anapata maumivu kwenye goti. Amevaa kaptura nyeusi na saa kononi. Mandhari ya nyuma inaonekana kuwa barabara na kuna mwanga wa jua unaochomoza au kutua unaotengeneza mwanga kali upande wa kushoto.

Mmea wa rosemary unaota shambani karibu na mimea ingine kama vile vitunguu ,miwa . kuna nyumba ndogo upande wa kulia anga ni ya samawati na mwanga wa jua unaonekana kuashiria kwamba ni mchana.

Mti una majani mengi ya kijani kibichi na una mfano wa mti wa maembe umesimama wima na imara. Nyele ya jua inapita katikati ya majani iki ileta mwanga angavu na kuunda mwangaza kwenye kupendeza kwenye picha. Nyuma ya mti huo kuna miti mingine inaoashika nafasi zake. Mazingira inaonekana kuwa bustani au shambani.

Miti mirefu yenye majani ya kijani kibichi na shina ya rangi ya kahawia inaonekana kuwa aina ya milauni. Imesimama wima kwenye anga safi. Kulingana na historia, hii inatumika kwenye dawa za kitamaduni.